Mtaalamu wa afya ya kinywa aliyevaa koti jeupe, akimwelekeza kwa vitendo mwanafunzi aliyevaa sare ya kijani, kwa kutumia kielelezo, jinsi ya usafishaji wa meno.

Sehemu ya mbele ya mapokezi ya kliniki ya meno yenye mlango mkubwa wa kioo, kuta ya rangi ya machungwa na maziwa, TV iliyoning'inizwa ukutani pamoja na sehemu yenye tangazo kubwa la huduma ya kinywa na meno.

Mama na binti yake, wakitumia miswaki kusafisha vinywa na meno yao, ili kua na afya njema ya kinywa na meno imara.

Kitanda cha kupokea wagonjwa kikiwa kimeekwa eneo Ia nje ya hospitali, yenye kuta za rangi ya kijivu na milango ya bati na sakafu za marumaru.

Wataalamu wa afya wakitumia vifaa tiba vinavyopima na kuonyesha ishara muhimu za mwili kama vile mgandamizo wa damu na joto, kukagua mwili wa mgonjwa.

Wagonjwa mbalimbali wakiwa wameketi katika benchi ndefu za mbao na chuma katika eneo la mapokezi ndani ya hospitali, huku wengine wakipokea maelekezo kutoka kwa wauguzi.

Wataalamu wa afya, wakiwa wamevalia sare za makoti meupe, huku mmoja akiwa katika moja ya mashine inayowaka taa, akifanya uchunguzi.

Mtaalamu wa tiba akiwa anamfanyia matibabu mgonjwa wa meno, kwa kumchoma sindano katika fizi, tayari kwa ajili ya matibabu.

Mtaalamu wa afya aliyevaa koti jeupe pamoja na glavu nyeupe mkononi, akiwa anahifadhi vifaa tiba katika maboksi ndani ya hospitali.

Wataalamu wa afya waliovalia sare ya makoti meupe wengine wakiwa wamevaa mavazi ya kawaida, wakijumuika kwa pamoja kwa ajili ya picha katika moja ya eneo ka afya.

Muuguzi wa kike akikagua mtambo wa ukuzaji wa watoto waliozaliwa kabla ya muda katika kitendo cha watoto ndani ya hospitali.

Mzazi wa kike pamoja na kichanga chake wakiwa katika wodi ya wazazi na watoto, kwa ajili ya uangalizi wa madaktari.

Wataalamu wa afya ya mtoto wakiwa wanatoa huduma ya matibabu kwa mtoto aliyelazwa katika kifaa maalumu cha matibabu kilichoongamishwa na kifaa tiba.

Wazazi wakiwa na watoto wao katika eneo la hospitali kwa ajili ya huduma ya watoto, wakingoja huduma wakiwa wameketi katika mabenchi.

Madaktari wa watoto wakiwa wanafanya vipimo vya upasuaji kwa mgonjwa, huku wakiwa wamevalia sare za upasuaji za kijani pamoja na maski za mdomoni na puani.

Wazazi na walezi, wakiwa wanawahudumia watoto kwa kuwapa lishe ya maziwa kwa ajili ya ukuaji na afya bora.

Watalamu wa afya wawili wenye sare wakiwa wanatoa huduma ya afya kwa jamii, kwa kuwapa mabinti wawili vidonge vya kutibu maradhi.

Wataalamu wa afya waliovalia sare nyeupe wakiwa wanagawa huduma ya afya kwenye jamii, kwa kuwapa mabinti vidonge vilivyotoka katika chupa katika ya dawa.

Mtaalam wa afya akiwa anamchoma sindano ya bega raia aliyekaa katika kiti cheusi kama sehemu ya huduma ya afya kwa jamii.

Mgonjwa wa kike akiwa anapatiwa huduma ya afya, na daktari wa kiume alievalia koti jeupe, akitumia vifaa vya matibabu kutoka kwenye sanduku la bluu liliopo pembeni yake.

Zao la kitunguu swaumu, ambalo punje zake hutumika kama tiba ya asili kwa ajili ya maambukizi na magonjwa mbalimbali yanaoupata mwili wa binadamu.

Vitunguu vya rangi ya zambarau kimoja kikiwa kimekatwa nusu na limao la kijani lililokatwa katika vipande viwili, viliopo pembeni ya chupa ya kioo yenye mafuta yaliyotokana na mchangyiko huo kama dawa ya asili.

Mmea wa shagwanda unaotumika kama tiba ya asili kutibu magonjwa ya maambukizi yanayotokana na virusi, bakteria na vimelea vingine visababishavvo magonjwa.

Vikombe vya glasi vikiwa na chai ya kijani, ambayo hutumika kama tiba ya asili kwa magonjwa na maambulizi mbalimbali, yanayoupata mwili wa binadamu.

Mmea wa maji chai wenye majani mapana pamoja na maua: meupe, ya njano, nyekundu na ya rangi ya machungwa ukiwa umeota katika eneo la wazi ambao hutumika kama tiba ya asili.

Tangazo la dawa ya tiba asili, inayotibu uvimbe katika kizazi, kwa njia ya asili pasipo kutumia upasuaji.

Kifurushi cha kijivu chenye picha nyeusi njano na maelekezo ya maandishi, kikiwa kimebeba dawa ya asili kwa ajili ya matibabu ya mwili.

Kopo na dawa ya asili lenye mfuniko wanjano na karatasi ya maelezo yenye maandishi pamoja na picha ya mmea, ikiwa imehifadhi unga wa dawa ya UMURAVUMBA ambayo hutumika kutibu maambukizi mbalimbali ya magonjwa.